Ng'ombe huyu amenona sana na analishwa vizuri. Kuna maji ambayo inatoka na kumwagika chini. Ana rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Kuna nyororo ambayo imefungwa hapo ili asiweze kutoka na kuenda.

Mtu huyu anachota maziwa akizieka kwa ndoo tofauti tofauti zenye vifuniko. Anazieka kwa gari ambayo ni nyekundu na anazichukua hapo chini. Amevaa kitu kwa kichwa na nguo nyeusi.

Wasichana hawa wawili wanauza maziwa. Wanaitengeneza wakitoa mafuta yenye iko juu. Wengine hapo kando wanangoja kupimiwa yenye wanataka.

Kuna mama ambaye amesimama na anauza ndizi. Amezikata na amezieka pamoja. Kuna wanunuzi wawili ,mmoja ameinama na mwingine amesimama na kuvaa nguo yenye ni nyeusi.

Ndizi hizi zimeiva vizuri sana na zinafanya mtu azitamani, kuna pia mbichi, zenye unaweza pika na supu, nyanya na bidhaa zingine kama matunda, pia ziko.

Mtu huyu mvulana amevaa long'i na kofia yenye imefunika kichwa yake. Amekuja shambani kwenye ameeka ng'ombe na kuziangalia jinsi wanavyoendelea. Pia anawaekea maji ya kunywa.

Kwenye boma hili wanauza maziwa. Kuna mashine ambayo inawasaidia kukamua ndo itoe mingi na isiwasumbue kwa wakati. Zina rangi mbili, nyeupe na nyeusi. Kuna mkulima ambayo ameinama na mwingine anabeba.

Kuna ndizi mbichi ambazo ziko mingi hapa. Kijana mmoja anazibeba akiziweka kwenye gari ambayo amefungua milango na nyuma. Zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti kama chakula ama kutibu tumbo.

Kwenye shamba hili, kuna mimea ya malindi peke yake, hazijapaliliwa na zimemea, na rangi imanjani, kumaanisha kuna mvua, Ili inanyesha vizuri, hapo kando kuna miti zenye imemea kwenye msitu.

Ndizi hizi zimepandwa na mkulima huyu vizuri na zote zinatoshana. Ni wakati wa mvua hata mawingu inaonyesha hivyo. Kuna mbao ambayo imewekwa hapo ndio zikimea zisianguke chini.

Hizi ni ndizi ambayo zimemea shambani, ziko refu kabisa, na ukiangalia juu kuna mawingu, yenye inaonyesha kwamba hakuna mvua ambayo inataka kunyesha.

Ndizi hizi zimepangwa kwanzia moja. Ni mbichi na ziko tayari kutumika. Unaeza zikula ama unaeza ziuza ama upeleke kwa mtu akuekee.

Ng'ombe hizi mbili zinakamuliwa na mashine ndio irahisishe kazi na ifanye haraka. Zina matiti kubwa kubwa na huwa inaleta maziwa mengi sana kushinda zingine.

Ng'ombe hizi zimeletewa chakula. Zinakula nyasi na ziko na rangi tofauti tofauti kama nyeusi, nyeupe. Kuna nyumba ambayo zimejengewa.

Mama huyu ambaye amevaa sketi na nguo ya juu yenye ni nyeusi na nywele yake ni fupi, amekuja shambani kuangalia venye mimea zake zimeiva. Hapo nyuma Kuna ndizi ambazo zimemea refu.

Mkulima huyu anaekea ng'ombe dawa yenye amefunga kwenye mgongo wake. Amevaa vazi la kazi. Hapo kando kuna mimea ambayo zimepandwa.

Mkulima huyu anaosha ng'ombe wake na kuhakikisha kwamba hazijashikwa na madudu yenye ni mbaya kwa afya yake. Ina rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Kuna mbao ambazo zimejengwa hapo, ili asiweze kurandaranda na kutembea kila mahali.

Kuna ndizi ambazo hazijakomaa na ziko na rangi mbaya. Ina maanisha kwamba hazitamea vizuri. Zingine hazina matawi na hapo kando kuna pia miti ambayo zimemeeshwa. Ukiangalia kwa umbali kuna mawingu yenye inaonekana.

Ndizi hizi ni mingi sana na zimepangwa kutoka juu hadi chini. Zinatumika kwa njia tofauti tofauti mtu akizinunua kama kupika ndio ikuwe chakula, kuziweka ndio ziive pia.

Ngombe hizo mbili zilikuwa wagonjwa na zimekufa na kuanguka hapo chini. Zina rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Zilikuwa mgonjwa, ziko mchangani na kuna nyasi imemea hapo nyuma.

Mtu wa piki piki huyu amebeba maziwa mingi sana na bidhaa tofauti zenye amefunga kwenye piki piki yake, ambayo iko na nambari na jina hapo nyuma. Ako kwa barabara na pia kuna gari zingiine kama lori.

Mimea hizi zimemeeshwa kwa wingi sana. Zimewekwa kwa karatasi yenye ni nyeusi na zimemea vizuri na kuna mvua ambayo inanyesha ama zinamwagiliwa maji kwasababu zimemea vizuri sana.

Hii ni mafuta ambayo hupatikana kwa maziwa. Inatumika kwa kazi tofauti tofauti kama kukaranga mboga, kupaka kwenye mikate ama kupaka kama mafuta.

Mkulima huyu amekuja shambani na anataka kuchuna ndizi, zimemea sana hapo mingi na pia kuna miti hapo nyuma yake. Anaziangalia kama ziko sawa ama bado aziache.

Mafuta hii yenye inatoka juu ya maziwa, imewekwa kwenye bakuli na anatumia kijiko kuitoa. Inatumika kwa njia tofauti kofauti kama kupika vyakula kama mboga.

Miti ya ndizi hii ambayo hawajatoa kwa shamba inataka kuanguka. Wameweka ingine ili ikwame. Hapo kando kuna mkulima ambayo amekuja kuangalia kama ndizi hizo ziko sawa.

Msichana huyu alifanya kazi ya ukulima na anajua vizuri kile ambacho alisoma. Amevaa nguo yake ya kazi na amebeba dawa akinyunyizia ng'ombe na zimesimama.

Hii ni mafuta ambayo upatikana juu ya maziwa baada ya kukamuliwa , mtu anaeza zitumia kwa njia tofauti tofauti kama kupika mboga ama ata kujipaka.

Ndizi hizi zenye zimemea kwa shamba zimeharibika sana. Kuna zenye zimeanguka na hakuna yenye imetoa mazao. Mvua hainyeshi na mchanga imekauka pamoja na nyasi. Kuna zenye ni ndogondogo na hazijamea.

Kuna ndizi ambazo zimemea shambani na hapo imepaliliwa na hakuna nyasi. Bado ziko mbali kukuwa tayari na mkulima huyu aliamua kuzipanda mingi kwenye hili shamba.

Ndizi zimeiva hapa mno na wakulima wamefurahi sana. Zimepangwa kutoka juu hadi chini. Watu ni wengi ambayo wamekuja kuzinunua kwenye soko hili. Kuna nyumba ambazo zimejengwa na mabati hapo kando.

Ndizi hizi zimeiva na ziko tayari kuliwa zingine zimeekwa chini na ni mingi sana na ingine imeekwa kwenye kreti, wamepaka kuta hiyo nyeupe.

Ng'ombe huyu ana masikio makubwa na amelishwa vizuri na kushiba. Ana rangi nyeupe na nyeusi, hapo kando kuna shamba na ndizi imepandwa. Inakamuliwa na stima na imesimama.

Mama huyu amekuja shambani kuchuna mboga. Amepanda pia mahindi hapo kando. Amefurahi sana na meno zake ziko nje, ni kama amepata mazao mazuri. Amevaa nguo nyeusi.

Mtu huyu anakamua ng'ombe kwa ndoo ya mabati. Amezifunga miguu mbili za nyuma na amevaa viatu nyeusi. Hapo kando pia kuna ng'ombe zingine.

Daktari huyu mvulana mwenye amevaa nguo nyeupe anawaeleza kwa kutumia mkono wakulima hawa watatu wenye wawili ni wamama na mmoja wa katikati ni mbaba jinsi watakavyotumia dawa fulani kwa shamba.

Ndizi hii ni mbichi na wametoa ngozi yake ya majani nje. Mtu amezishika kwa mkono anazitengeneza ili aweze kuzipika na kukula. Kuna zenye bado hajatoa.

Ng'ombe hizi ni za gredi na zinasaidi kuleta maziwa. Pia ikitolewa inatoa mingi sana yenye inajaa vibuyu na hata gari ama lori. Wanakula nyasi yenye imewekwa hapo na wanalishwa vizuri sana.

Ndizi hizi zimeharibika sana, zimekauka na zingine hazijakauka. Hapo kando pia kuna miti ambazo zimemea. Ni kama hakunyeshi vizuri.

Ng'ombe huyu ni mgonjwa kabisa. Amefura mwili yote na hana afya nzuri. Amefungwa na kamba kwenye mti na hapo hakuna nyasi yoyote.

Ndizi hizi zingine zimechomeka na zingine zimemea vizuri. Hapo nyuma kuna msitu ambayo iko na miti ya aina tofauti.

Wamama hawa wenye wamekaa chini wanauza ndizi. Kuna vijana hapo nyuma yao wanahakikisha yakwamba, ndizi hizo zimewekwa vizuri na pia kuna wanunuzi. Zingine zimepangwa kwa gunia.

Hapa kwenye hili nyumba wanauza maziwa. Kuna mtu wa pikipiki ambaye amevaa kofia. Amebeba mitungi mbili na anazifunga. Kuna gari ama lori yenye pia hubeba.

Ng'ombe hizi mbili ni ndama na zinalishwa vizuri. Zinaletewa maji na chakula hapa kwenye hili shamba. Wametengeneza chuma huku na huku ndio wasipite watoke waende kutembea, ama kurandaranda kwingine na kukula mimea ya watu.

Mkulima huyo amefurahi sana kupata mazao ya mahindi. Amebeba moja kwa mkono akiwaonyesha kwamba amepata yenye imemea vizuri. Amevaa nguo zake za shambani.

Mama huyu anakamua ng'ombe. Amefunga miguu zake mbili vizuri ndio isimpige teke. Ameinama na anaiweka kwa ndoo yenye ni samawati.

Mkulima huyu amevaa viatu yenye inamfunika ili asiweze kukanyanga kwenye ni chafu. Anakamua ng'ombe wake mwenye ako na matiti kubwa kubwa na amemlisha vizuri.

Ng'ombe hili moja linakamuliwa ma mashini yenye ni kubwa wameeka mahali ambayo maziwa hizo zinaenda. Inakunywa maji yenye imeekewa na imefungwa na kamba.

Ndizi hii imo tayari shambani na mwenyewe anaweza kuja kuichuna, ama kuikata na panga ili apeleke nyumbani ama sokoni kuuza, ili apate pesa.

Wamama hawa wanafanya kazi tofauti tofauti. Kuna mwenye anaosha vyombo, wengine wawili wamekaa chini wakipima kile ambacho wanauza na wengine wamesimama wakingonja kupimiwa chakula ili walishe watoto na kukula pia.

Mbaba huyu mwenye amenyoa kipara, anakamua ng'ombe na mkono yake miwili akiweka kwenye ndoo yenye ni nyeupe. Ameifunga miguu zake mbili na hapo katikati kuna mbao ambayo inafanya hii ng'ombe isitoke iende kwa ile ingine.

Mkulima huyu ameweka ng'ombe wa gredi wengi sana. Na amejijengea nyumba kubwa kabisa. Hapo katikati kuna madaktari ambao wamekuja kuwaangalia. Wameekewa nyasi ya kula pia.

Ndizi hizi zimemea zikienda juu vizuri kwenye shamba hili na zinaleta kivuli. Hapo kando kuna miti ambazo pia ziko na mkulima huyu atavuna alichopanda.